Hiki ni kituo cha afya. Kuna wahudumu na wagonjwa ambao wanahudumiwa. Kuna mgonjwa ambaye anadungwa sindano na mhudumu wa afya. Mgonjwa huyu amevalia barakoa uku akiwa ameshika karatasi mkononi na ameketi. Kuna wagonjwa wengine walioketi wakiegemea ukuta. Wagonjwa hawa wengi wao ni wanawake.

Mgonjwa ameelazwa hospitalini. Amefunikwa kwa shuka jeupe. Ana bendeji, na sindano mkononi. Kando yake kuna katetha, na carrier bag yenye vitu vyake. Kuna mashine, ambayo imeambatanishwa na mrija, ambao umeelekea kwenye mkono wake mgonjwa huyu.

Hapa ni nyumbani, mhudumu wa afya ya jamii ameenda pale nyumbani kumpa mtoto chanjo kwa kumdunga sindano mkononi. Mtoto huyu ameshikwa mkononi na mamake, ambaye anawasiliana na William Ruto, rais wa taifa la Kenya, huku mhudumu mwengine aliyesimama kando akitabasamu akizungumza naye rais.

Hapa ni katika kituo cha afya. Kuna mama ambaye amelazwa kitandani na kando yake ameketi mama wa taifa, Bi. Magret Kenyatta, wa zamani. Kuna wanaume ambao wamesimama kando yake wakimtazama mtoto ambaye amemshika huku wakitabasamu na kucheka. Chumbani humo, kuna mapazia ambayo yamepakwa rangi ya samawati.

Binti huyu anatabasamu. Anadhihirisha meno yake, ambayo ni meupe pe. Ana sura ambayo ina rangi ya hudhurungi, na midomo yenye rangi ya pingi. Anacheka huku akiwa ameyafumba macho yake.

Afya ya meno ya midomo. Huyu ni mgonjwa na daktari anayeshugulikia meno. Anafanyiwa operesheni ya kutolewa jino. Daktari amevalia glavu na gwanda jeupe, barakoa na miwani. Mgonjwa aliyelazwa amefunua kinywa huku akishugulikiwa midomo.

Huu ni usafi wa meno na midomo. Jamaa huyu anasafisha midomo yake hasa meno kwa kutumia kijiti maalum kilichotafuniwa tafuniwa kama brashi. Meno yake ni machafu, ana ndevu , yeye ni wa jinsia ya kiume.

Mtu huyu ametabasamu. Yeye ni wa jinsia ya kiume. Ana meno, ambayo ni meupe pepepe. Yamepigwa mswaki. Ana ndevu. Sura yake ni ya hudhurungi.

Haya ni meno ya mtoto. Sehemu ya juu kuna yale ambayo yameng'olewa. Yanaonekana kua yameoza. Afya ya meno ni kitu cha muhimu sana. Meno ya chini yana afya nzuri, lakini kuna yale ambayo yameoza, kutokana na uchafu unaosababishwa na kula switi na kutopiga mswaki.

Hawa ni maafisa wa polisi. Wao hutumika katika kutatua mizozo katika sehemu zilizo na ghasia. Wanashiriki katika kufundishwa huku wakiwa wamebebwa kwenye pikipiki, wanabunduki na mavai maalumu ya kujitenga na kujizuia kutodhuriwa.

Sehemu hii kuna maafisa. Wao ni wale wanaotoa huduma za kidharura. Kuna wale ambao wamevali riflekta za ushirika la Kenya red cross society wamebebwa kwenye boti. Kuna maji mengi ambayo yamesababishwa na mafuriko. Kuna wale ambao wamevalia barakoa ili kujitibu.

Mwanamke huyu, amevalia suruali ndefu nyeusi na jacket nyeusi. Amevalia tishati yenye rangi ya kijani kibichi. Nyuma yake kuna gari. Gari hili ni la ambulansi linalomilikiwa na shirika la St John ambulance. Nyuma yake, kuna jumba. Jumba hili lina mabati ya samawati. Kuna miti kwa umbali na gari nimeegesha kwenye nyasi.

Usafi wa mazingira, kuna vijana waliosimama katika biwi la takataka wamevalia sare nyeusi helmet , barakoa na glavu mkononi, wanazoa taka kwa kupokezana mikononi baadhi ya taka ni karatasi, mabati ya kujengea nyumba na kuna nyumba na miti kando ya biwi la taka hili.

Huduma za kidharura ambazo zinatolewa kwa mtu hapa. Huduma inayotolewa ni usafirishaji wa watu ambao wameadhirika na mafuriko. Kuna maji mengi, mashua inatumika kuwasafirisha watu na bidhaa zao. Mafuriko haya yamewaadhiri kwani nyumba zao zimeingiwa na maji na kuna miti pia ambayo kwa kiasi inasombwa na maji.

Mkasa wa moto unaoteketeza makazi katika mtaa huu. Maafisa wa huduma za dharura wameenda kuwasaidia watu. Maafisa hawa ni kutoka shirika la Red Cross Society. Kuna afisa wa polisi, ambaye anatazama huku akiwa ameshika bunduki lake. Moto huu umejaa kiasi ya kwamba anga yote inadhihirisha moto mwekundu.

Mtaa huu umekabiliwa na mafuriko, kuna maji mengi ambayo yamewasomba watu na makaazi yao. Kuna wafanyakazi wa shirika la Redcross ambao wanasaidia baadhi ya waathiriwa wa mkasa huu. Majumba yanayoonekana hapa ni yale ambayo yamejengwa kwa kutumia udongo na hata mbao na mabati.

Haya ni mafuriko, watu wengi katika kijiji hiki wameathirika. Kuna majumba ambayo yamesombwa. Hakuna mahali ambapo wanaeza simama. Watu wamebebwa kwenye mashua . kuna wale ambao wamesimama ndani ya maji, huku wakiwa wameshika mikono. kuna miti pale nyuma na mashamba.

Hili ni gari. Linamilikiwa na shirika la Kenya Red Cross Society . Ina nembo nyekundu ya msalaba. Ina bendera. Kando yake kuna duka ambalo limejengwa kwa kutumia mawe na lina maandishi Genesis Till and Hardware . Juu ya gari hili kuna magurudumu.

Haya ni matunda mbalimbali. Hutumika kuendeleza afya bora ya kutibu magonjwa mbalimbali. Haya ni kama vile papai, nanasi, machungwa, tufaha, mahindi na tikitimaji.

Hawa wanasafisha mazingira. Wamevalia sare ambayo ni t-shirt zenye rangi ya kijani kibichi. Kando yao kuna karatasi za sandarusi ambazo zimejazwa taka. Chakaa hizi zinarushwa kwenye lori hili huku watoto wakitazama. Sehemu hii ni sehemu ya mtaa wa mabanda. Kuna miti michache na uchafu mwingi.

Jambo linalofanyika hapa ni athari za uharibifu wa mazingira. Kuna jengo ambalo limebebwa na upepo. Jengo hili, lilikua limejengwa kwa mabati. Kuna matawi ya miti ambayo pia yamevunjika na kuanguka. Kando kiasi kuna majumba ambayo yamesimama wima na kuna nyasi, miti, mandizi.

Barabara hii ina vumbi jingi. Inapitia kati ya msitu. Kuna miti mingi msituni humu. Miti mingine imekatwa na kuchomwa. Miale ya jua inaonekana ikichomoza mbele ya barabara hii.

Tanki la maji ya kunawa la shirika ya CMMB kunayo sabuni ya maji mwanafunzi ananawa mikono huku maji machafu yanaingia katika besheni na ndoo nyekundu. Kuna mti mrefu na kichaka nyuma yake pamoja na nyasi ndefu.

Hiki ni chumba maalum cha upasuaji almaarufu kama theartre .Kuna madaktari ambao wanamfanyia mgonjwa oparesheni huku akitazama kwenye kiwambo cha televisheni kilichoning'inizwa ukutani. Wamevalia magwanda yenye rangi ya kijani kibichi na kujifunga kichwani vitambaa vyenye rangi ya samawati .

Hiki ni chumba maalum katika kituo cha afya. Sehemu hii kimetengewa katika upangaji wa vifaa vinavyotumika hospitalini. Kuna vitanda maalum vya wagonjwa. Kuna vifaa vya kuning'inizia madawa wagonjwa wanapodungwa. Kuna mhudumu. Kuna mabango yanaonyesha kuwa vifaa hivi vimepanwa na shirika la Mozzart Bet ambalo linasema kusaidia huduma zetu za afya bora.

Hapa ni afisini, katika kituo cha afya, kuna viti, na kuna meza, na kuna kiti cha plastiki, na kuna kifaa ambacho hutumiwa kupimia uzito wa utoto, ambacho kimewekwa juu ya meza. Kuna kitabu, na dirisha, katika kuta za nyumba hii, kuna mabango tofauti tofauti.

Huyu ni mfanyakazi wa afya ya umma, anajitokeza kuwa mwenye msongo wa mawazo. Ameketi chini huku akiwa ameegemeza kichwa chake kwenye mikono yake, akifikiria. Amevalia gwanda la rangi ya kijani kibichi, barakoa kwenye uso wake, hasa sehemu ya mdomoni na glavu kwenye mikono yake.

Hiki ni kituo cha afya. Kuna muuguzi na mgonjwa. Muunguzi anampa mtoto chanjo. Mtoto ameshikwa na mamake. Muuguzi amemshika mtoto mdomoni. Mtoto analia. Mamake anamwangalia mtoto huyu anayehudumiwa na muhudumu. Kuna pazia nyuma yao.

Mtoto anayelia amelazwa kitandani, amefunikwa kwa shuka ya masai. Mamake amesimama kando akitazama kinachoendelea. Mtoto anahudumiwa na mhudumu wa afya ambaye amevalia glavu ya rangi nyeupe mkononi.

Hii ni kituo cha huduma ya afya. Kuna mzazi, aliyemshika mtoto na kuna mhudumu wa afya, ambaye anamdunga mtoto sindano, anadhihirisha uchungu kwani analia huko akinyonya titi la mamake. Mamake amevalia barakoa na pia mhudumu amevalia. Kuna mlezi mwingine ambaye amesimama na mtoto nyuma yao na kuna benchi kadha wa kadha.

Hii ni kituo cha huduma za afya. Kuna watu katika kituo hiki. Baadhi ya watu waliopo ni muuguzi au mhudumu wa afya na mzazi ambaye amevalia blausi nyeupe na madonda meusi. Kuna mtoto ambaye amefungwa kwa maasai shuka. Kuna mavazi pale na ameshika sindano huku akiwa amevalia glavu.

Mhudumu wa afya anamdunga mtoto sindano mguuni. Mtoto anaonekana akiwa analia kutokana na uchungu. Mtoto huyu ameshikwa na mama yake, ambaye ameketi kwenye kiti cha plastiki. Baba wa mtoto anaonekana amesimama kando, huku akiwa ameegemea kiti alichokikalia mama aliyemshika mtoto.

Hapa ni hospitalini. Kliniki hii inawashughulikia watoto. Kuna watu tofauti tofauti katika chumba hiki. Kuna wazazi waeleze na kuna mhudumu wa afya. Kila mmoja amevalia barakoa. Mama huyu wa kwanza aliyevalia kitenge. Amemshika mtoto mkononi. Mhudumu wa afya ameketi chini karibu na meza iliyojaa vitabu huku akiandika. Mama mwingine ameinama.

Hii ni hospitali ya watoto. kuna mtoto mchanga ambaye ni mgonjwa. Amelazwa kitandani. Mtoto huyu amevishwa kofia kichwani. Amefunikwa kwa shuka. Mama yake anamtazama mtoto huyu. Anamshika kichwani kwa mkono uliowekwa wristband .

Huyu ni mwanariadha ameketi katika sehemu anayokimbilia. Anadhihirishaa uchungu. Ameushika mguu na kuinua kichwa juu kutokana na maumivu aliyonayo. Amevalia viatu vyeupe vya kukimbilia na suruali fupi nyeusi pamoja na vesti nyeupe na kibango kinachoonyesha nambari yake na jina lake.

Mmea huu ni mnyanya, mnyanya huu umezaa nyanya, nyanya hizi bado ni mbichi. Mnyanya huu umeshikiliwa kwa kamba na kijiti. Kando yake kuna vitunguu vilivyopandwa. Mti mrefu uko karibu na nyumba iliyoundwa kwa miti na mbao.

Haya ni mawe yaliyopangwa. Karibu na mawe hayo kuna mtoto aliyesimama. Mtoto huyo amevalia croks na sketi. Karibu na mawe haya kuna lango kubwa. Mawe haya yamefunga lango hili na kuna mmea ambao umemea karibu na mawe haya.